Mandhari ya mtoni river Oise na kuna mwanadada anayeitwa Asiya Sururu, anafanya mazoezi katika hii mtoni na anaonyesha kwa ishara ya mkono na uso ako na furaha akifanya mazoezi katika hii mtoni wa river Oise, yeye amekalia mashua akifanya zoezi lake.

Huyu ni mwana riatha wa nchini ya Kenya ambaye anaitwa Wesley Kimeli Sang. Yeye ni mkenya, alisaliwa mwaka mnamo wa machi tare moja nineteen ninety four . Yeye ni mwanariatha wa mita helfu moja mia tano. Yenye ni disability, right hand disability

Hii ni mchezo wa kandanda kwa watu walemavu kutoka nchi ya Kenya na unaona hao wanashiriki sana katika mchezo wao. Tunaona pia kuna goli ambalo hutumiwa kuegeza mpira huko nao watu wamevaa jezi inayo fanana na nchi ya Kenya.

Hapa kuna mitungi tatu ya gesi aina tofauti tofauti, kuna gesi ya kuzima moto, na kuna gesi za kuwasha moto na imejengewa pahali ambapo iko salama nje ya dirisha na kuna,

Huyu ni mwanafuzi wa shule ambaye amekalia kiti cha wheelchair na ako darasani au maktabani kwa kuwa nazo vitabu ambazo anazieda kuzisoma.

Hili ni kongamano la mchezo wa kandanda ya watu walemavu yanaonekana kuwa ni ya timu mbili wenye wamevaa jezi tofauti tofauti na kando yao kuna mhudumu wa afya ambayo huwahudumia ambapo wakipata majeraha au watu wanachezea katika uwanja ulio na majani mabichi.

Hili ni tarakilishi iliyowekwa jini ya meza, na kuna kibodi kuna hiro wa mouse na hii imewekwa kwenye chumpa ambayo iko na mwangaza inayotosha.

Ile ni jengo la shule ambayo imewekwa kwenye mandhari iliyo sawa. Ingawa kuna rangi ya kijani ingine kwenye mbao.